Hii ni timu ya mpira wa miguu ya wasichana. Kuna wasichana kumi na mmoja kwa jumla. Baadhi yao wamesimama nyuma na wengine wamechuchuma mbele. Wote wamevaa jezi ya mchezo yenye rangi ya kijani na nyeupe isipokuwa mmoja aliyevaa jezi ya buluu na zambarao.

Hii ni kundi la watu wamesimama nje, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi au ya kitaalamu. Kutoka kushoto, kuna watu kadhaa waliovalia joho, marefu yanayoonekana kuwa majoho ya mahakama, baadhi wakiwa na rangi ya nyekundu na dhahabu na mengine yakiwa ya buluu na dhahabu, na manyoa meupe shingoni. Hawa wanaweza kuwa majaji au maafisa wengine wa sheria.

Hawa ni wanaume wanne, wawili kati yao wamevaa majoho mekundu na manyoya meupe shingoni, inayoashiria labda ni majaji au maafisa wengine wa ngazi au juu ya kisheria. Mmoja wao anashikana mkono na mwanaume aliyevaa suti ya buluu iiyokolea, huku wanaume wengine alivaa suti nyeusi akisimama karibu yao.

Huyu mtu ambaye anaonekana kuwa mwanasiasa kutokana na muktadha wa matukio ya umma nchini Kenya, akitumia mashine ya kuweka alama za vidole. Anaonekana yuko katika mazingira ya ofisi au kituo chenye kompyuta na vifaa vingine ya elektroniki.

Hawa ni watu kadhaa ndani ya ofisi ambayo inaonekana kuwa kituo cha huduma kwa wateja au idara ya serikali. Mbele upande wa kushoto kuna mwanamke ameketi counter ya huduma akionekana kumhudumia mteja, amevalia shati jeupe na mistari mekundu.

Hii ni afisi ya Huduma Kenya ambapo kuna wafanyikazi kadhaa walioketi kwenye madawati yao wakiwahudumia wateja au wakifanya kazi zao za ofisi. Wote wamevaa barakoa wakiashiria kuwa Kuna tahadhari za kiafya zinayofuatwa. Mabango yenye nembo ya Huduma Kenya yanaonekana nyuma yao.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe na mwingine amevaa jezi ya mistari ya rangi ya machungwa na nyeusi pamoja na kaptura nyeusi. Mchezaji aliyevalia jezi ya machungwa na nyeusi anaonekana akishangilia au akitoa hisia kali.

Huyu ni mheshimiwa William Ruto, Rais wa kenya akiwa ameshikilia kitabu kinachoonekana kuwa bibilia au katiba labda wakati wa hafla wa kuapishwa au hotuba muhimu. Amevalia suti ya buluu ya tai ya dhahabu. Kushoto kwake anaonekana mwanamke ambaye anaweza kuwa mama wa taifa Rachel Ruto.

Hii ni kundi la mashabiki wa mpira wa miguu. Wengi wao wakiwa wamevaa jezi za manjano zenye nembo ya Tusker. Moja wa mashabiki waliopo mbele anaonekana akiwa ameinua mikono yote miwili juu akishangilia kwa nguvu na akiimba huku uso wake ukiashiria hisia kali.

Hawa watu wako kwenye ofisi inayohudumia umma. Pengine ni ofisi ya serikali au benki. Kuna watu wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma kwenye madirisha kadhaa ya huduma. Na wengine wamekaa kwenye viti wakingojea zamu yao.

Hili ni kundi la wanaume ndani ya ofisi. Mbele upande wa kulia kuna mwanamme aliyevaa suti ya blue na tai nyekundu. Ameketi mbele ya kamera iliyowekwa kwenye tripodi na kompyuta. Anaonekana kama anapiga picha au kurekodiwa. Nyuma yake kuna ubao mweupe. Wanaume wengine kadhaa wamesimama upande wa kushoto.

Hawa ni wanaume watano, wakiwa wameketi katika chumba kinachoonekana kama ofisi au eneo la mkutano. Mwanaume mmoja ameketi kwenye dawati akionekana kuwa anazungumza na wanaume wengine walioketi mbele yake ambaye anashikikia karatasi au nyaraka.

Hii ni ofisi yenye watu wengi labda kituo cha huduma ya uma nchini Kenya. Hii inatokana na nembo ya Huduma Kenya inayoonekana katika maeneo kadha ofisini. Kuna wafanyikazi kadhaa waliovalia sare nyekundu na nyeupe. Wengi wao wakiwa wameketi kwenye madawati na kufanya kazi kwenye kompyuta.

Hii ni tukio inayoonekana kuwa ya huduma au usajili wa uma. Mbele mwanaume aliyevaa shati jeupe na suti jeusi ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo, inayofungua ukurasa wa usajili au fomu fulani. Kuna pia vifaa vingine vidogo vinavyoonekana mezani karibu naye.

Hawa ni watu watatu wakiwa ndani ya ofisi au chumba chenye fanicha za mbao, mwanamke ameketi mbele ya kompyuta, anatazama chini na anaonekana kuwa anatumia kipaji. Amevalia nguo za bluu na shati ya rangi nyepesi lenye shingo ya kitambaa cha bluu na nyeupe.

Huyu mwanamke anaonekana akisherehekea kwa shauku kubwa huku watazamaji wengine wakiwa nyuma yake. Baadhi yao pia wakiwa na bendera au nguo zinazoashiria uzalendo. Inawezekana wanahudhuria tukio la mchezo, tamasha au sherehe nyingine za kitaifa.

Hawa wanaume wawili wakisalimiana kwa mkono. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa suti ya rangi ya jivu. Anaonekana kuwa raisi William Ruto. Huyu mwingine aliye upande wa kulia akivalia joho jekundu na lare ya rangi ya fedha ambalo inaoneka vazi ya kimahakama au kitaalum.

Huyu mama akiwa na shati jekundu lenye michoro meusi na mekundu iliyokoza. Ana pete kubwa nyeupe kidoleni na herini nyeupe yenye umbo la mviringo. Mkono wake wa kulia umejinyosha huku kidole cha shahada kikiashiria juu. Inaonekana kama anatoa hoja au anafafanua jambo.

Hili ni kundi la watu wakiwa kwenye eneo la wazi. Inawezekana ni bustani au uwanja. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza ambapo mwanamke mmoja aliyevaa suti anaonekana akiandika au kusajili kitu. Wengine wamesimama wakiangalia au wakisubiri huduma.

Hawa ni wachezaji watatu wa mpira wa mkono wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji wa katikati anayeonekana ndiye akimiliki mpira anaonekana akijaribu kurusha au kushuti mpira. Anavalidi jezi yenye nambari kumi na mbili na maneno; Cha Pa Ba.

Hii ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa. Inaonekana kama tukio au jumuiya ya huduma fulani inatolewa. Baadhi ya watu wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama. Kuna meza kadhaa ambapo baadhi ya watu wanashughulika makaratasi na kutoa huduma.

Hawa watu wawili wakitembea pamoja. Mmoja wao upande wa kushoto ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na amevaa joho jeusi na nyekundu na kola nyeupe yenye mkunjo. Mtu wa pili upande wa kulia ni mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu ambaye ni rais wa Kenya William Ruto.

Hili ni eneo la mapokezi au dawati la habari katika ofisi ya huduma Kenya. Kuna watu wawili wamesimama nyuma ya dawati hilo. Anayeoonekana kama mhudumu wa wateja. Dawati hilo lina maandishi Information Deskt na pia nembo ya Huduma Kenya. Nyuma yao kuna viti vya kusubiri na nafasi nyingine za ofisi.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani, wakioneka kama wanashauriana au wanajipanga kimkakati. Wengi wao wamevaa jezi ya njano na kaptura nyeusi. Mchezaji mmoja katikati amevaa jezi la waridi

Hawa ni watu kadhaa wakiwa nje ya jengo inayonekana kuwa huduma center Nairobi, baadhi yao wamesimama huku wengine wamekaa chini, Wakiwa wanasubiri au wanafanya shughuli fulani, hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida na kuna shughuli inayoendelea eneo hilo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Wamevaa jezi ya manjano zenye michirizi ya kahawia au nyeusi. Wako kwenye nyasi za kijani kibichi za uwanja na nyuma yao kuna jukwaa kubwa lililojaa mashabiki .Moja wa mchezaji yuko mbele kabisa akionekana akishangilia au akitoa ishara fulani. Inaonekana ni kama mechi au tukio la mpira wa miguu inaendelea.

Hili ni kundi la watu wakiwa kwenye tukio la umma pengine ofisi au kituo cha huduma. Kuna meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani na wanawake kadhaa wameketi nyuma yake wakiwa wamevaa barakoa na baadhi wakiwa na sare zinazoashiria shirika au huduma fulani.

Hawa ni wachezaji wawili wa kandanda uwanjani. Wote wakiwa wamevaa jezi za timu tofauti. Mchezaji mmoja ameva jezi nyeupe na mwingine amevaa jezi nyekundu. Wote wanaonekana wakiwania mpira. Nyuma yao kuna uwanja wa mpira na mashabiki wachache.

Huu ni mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti, baadhi zikiwa za njano na nyeusi na nyingine nyekundu. Mpira unaonekana juu angani unaashiria labda umepigwa au unakaribia kupigwa.

Hii ni kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika mahali pamoja labda ukumbini au kwenye mkutano. Wengi wao wamevaa mashati ya blue yenye nembo au maandishi fulani na baadhi wamevaa kofia za blue zinazolingana. Watu wengi wameinua mikono yao juu wakionyesha ishara ya furaha, msisimko au labda kushangilia jambo fulani.

Hii ni shughuli inayofanyika nje, labda katika kibanda au eneo la wazi. Watu kadhaa wapo na wengi wao wamevaa barakoa, ikionyesha umuhimu wa tahadhari za kiafya. Katika sehemu ya mbele, mwanamke ameketi kwenye meza akionekana kushughulikia majukumu fulani.

Huu ni mfereji mrefu mchafu uliotengenezwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi au mifereji ya maji. Ndani ya mfereji huo, kuna maji machafu yenye rangi ya kahawia. Kando ya mfereji kuna udongo uliotolewa wakati wa kuchimba. Nyuma ya mfereji kuna barabara kuwa karibu na makazi au biashara.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika katika uwanja inaoonekana wakishauriana au kusherekea jambo. Wamevaa jezi ya buluu na nyeupe na namba za jezi inaonekana kwa baadhi yao. Uwanja unaoonekana kuwa na nyasi bandia na kuna washabiki wengi walio jazana viti vya uwanja nyuma yao.

Hili ni kundi la mashabiki wa mpira wa mguu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya buluu na nyeupe, wakishangilia kwa shauku kubwa uwanjani. Wengine wanaonekana wameinua mikono yao juu kuashiria furaha na msisimuko. Baadhi yao pia wameshika vifaa vya kushangilia kama vile tarumbeta.

Hili ni tukio muhimu ya kihistoria. Huenda ikawa ni kuapishwa kwa rais. Mwanaume aliye katikati ambaye anaonekana kuwa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ameshika kitabu kinachoonekana kuwa bibilia huku akiweka kiapo. Amevalia suti nyeusi na tai ya maroon .

Hii ni ofisi yenye watu wengi wakiwa wamekaa wakingoja kuhudumiwa. Inaonekana kama ofisi ya huduma kwa umma labda idara ya uhamiaji kutokana na maandishi yaliyoandikwa chini ya kaunta ingawa hayuko wazi sana. Kuna kaunta kadhaa inayoonekana zikiwa na namba na baadhi ya watu wanahudumiwa kwenye kaunta hizo.

Hii ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa mahakama au ukumbi wa kisheria. Wote wamevalia majoho meusi, ambayo ni mavazi ya kawaida kwa wanasheria au majaji. Baadhi yao wanaonekana wakishika nyaraka au vitabu. Kuna dawati au meza ndefu mbele yao.

Hili ni mkundi la wanaume wakiwemo baadhi wenye umri wa kati na wazee wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndogo nje. Mwanaume mmoja amevalia shati la miraba na fulana ya bluu iliyo wazi, anatazama chini kwenye karatasi iliyo mezani.

Hili ni umati wa watu, wenye shauku wakishangilia. Pengine kwenye tukio la mchezo au sherehe fulani. Wengi wao wanainua mikono yao juu, huku wengine wakiwa wameshika bendera za Kenya na vifaa vingine vya kushangilia kama vile vuvuzela. Inaonekana kuna msisimuko mkubwa miongoni mwa umati huu.

Hii ni ofisi ya huduma kenya ambapo wananchi wanahudumiwa. Tunaona kaunta kadha zilizo na mabango yanayoonyesha huduma zinazotolewa ikiwemo uwzo fund services na kuna wafanyikazi walioketi kwenye kaunta wakihudumia wateja na baadhi ya wateja wanaonekana wakisubiri huduma.

Hili ni kituo cha huduma ambayo ni kituo cha utoaji huduma za serikali nchini Kenya. Inaonekana kuwa ni eneo kubwa lenye counter mbalimbali za huduma na viti vya kusubiria kwa wananchi. Kuna wafanyikazi kadhaa wakiwa kwenye kompiuta zao na wananchi wakiwa wamekaa kusubiri au kuhudumiwa.

Hii ni kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye kiti vinavyofanana na vya uwanjani. Pengine wakitazama tukio au mchezo. Mwanamke mmoja aliye katikati, amesimama, amevaaa fulana nyekundu yenye rangi za bendera za Kenya na imeandikwa Kenya. Amebeba kitu cha njano mkononi mwake.

Hii ni kundi la watu. Wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo wakishangilia kwa shauku kutoka jukwaani. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za blue na nyeupe ambazo zinaweza kuwa rangi za timu wanayoshabikia. Mikono yao imeinuka juu baadhi yao wakiwapunga mikono.

Hili ni tukio lenye watu wengi, inaonekana kama ni la huduma za umma au usajili wa aina fulani, katika sehemu ya mbele, kuna meza ambapo watu kadhaa wameketi na wanafanya kazi na kompyuta, ndogo, na karatasi. Mtu mmoja amevaa fulana ya usalama yenye kwakisi mwanga ulio andika huduma namba na anaonekana kusaidia au kusajili watu.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani, mchezaji aliye katikati amevaa jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno Kenya limeandikwa kifuani akimiliki mpira wa kikapu, mchezaji mwingine amevaa jezi ya kijani na namba kumi na mbili.

Hii ni mfereji au mkondo wa maji yenye rangi ya kahawia, mwezekano kubwa kutokana na matope au uchafu, bomba kubwa la rangi ya kijani limewekwa juu ya mkondo huu wa maji na kuna valve Katikati ya bomba hilo.

Hii ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume wakishangilia kwa furaha. Wameinua mikono yao juu na baadhi yao wanashikilia maua. Katikati yao wamebeba bendera ya Kenya yenye nembo na tai ya ngao likionyesha uzalendo. Nyuma yao kuna bango lingine kubwa lenye picha ya mwanamchezo.

Hawa ni watu wawili; Mwanamke na mwanaume. Wakiwa wamejishughulisha na kitu mezani. Mwanamke amevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu, nyeupe na nyeusi. Wote wawili wanaonekana wakiangalia karatasi iliyowekwa mezani.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani wakionekana kusherekea au kwenye maandamano ya furaha, huenda ni mashabiki wa timu ya mpira wa miguu au klabu fulani kwasababu baadhi yao wamevalia jezi ya nembo Sport Pesa mmoja wao mwanaume katika amebeba ngoma.

Hili ni eneo la mapokezi au dawati la habari ndani ya jengo. Kuna watu kadhaa wamesimama na kuketi. Mbele kuna dawati kubwa lenye alama ya Huduma Kenya na dawati la habari liyoandikwa kwa herufi kubwa la kijani.

Hili ni tukio rasmi nchiini Kenya, labda kiapo au sherehe ya kisheria. Kati kati kuna mwanamke anyeonekana kuwa jaji au ofisa wa ngazi ya juu ya sheria. Amevaa joho jeusi na nyekundu na anashikilia kitabu pengine Bibilia au katiba akiongoza sherehe hiyo kutoka kwenye podium hiyo na nembo ya Jamhuri ya Kenya.

Kundi la wanaume wakiwemo viongozi na raia wakifurahia tukio la mchezo au sherehe fulani katika uwanja wa ukumbi. Mwanaume aliye katikati ambaye anaonekana kuwa rais William Ruto kutokana na mwonekano wake amevaa fulana ya rangi ya chungwa na suruali nyeusi. Ameinua mikono yake juu akionyesha msisimko au kushangilia jambo fulani.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira ya kikapu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji aliye mbele amevaa jezi nyeupe na buluu, anashikilia mpira wa kikapu mkononi mwake na anaonekana kuchukua hatua mbele. Nywele zake zimefungwa vizuri juu ya kichwa chake.

Hili ni kundi la watu, wengine mashabiki, wakiwa wamekusanyika na kushangilia, mwingi wao umeva nguo zenye ni rangi nyekundu na kijani, ambazo zinaweza kuwa rangi ya timu au bendera fulani. Baadhi yao wame nyanyua mikono juu, kuashiria shangwe.

Hii ni umati mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kijani kibichi ambazo zinafanana na rangi za bendera za Kenya. Watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa raga. Wako kwenye viunga vya uwanja au jukwaa na wengine wanaonekana kuangalia na kuzungumza.

Hawa wanawake watatu labda wafanyikazi wa benki au shirika la fedha wakiwa wamevalia sare. Mwanamke mmoja yuko mbele akitabasamu na kushika rundo la noti. Noti nyingi zimewekwa kwenye trei ya blue mbele yake. Wanawake wengine wawili wako nyuma, mmoja akitumia kompyuta na mwingine akishika karatasi.

Hii ni kituo cha huduma kinachonekana kuwa kituo cha huduma center nchini Kenya. Kuna kuta za kioo na chuma inayotenganisha nafasi mbalimbali. Kwenye kuta hizo, Kuna mabango yenye maandishi kwa Kiswahili na Kiingereza. Baadhi ya maandishi yanayosomeka ni: Kuendeleza huduma bora, Pia kuna mwanamke amesimama karibu na mlango.

Huyu mwanamume aliyevaa shati jeupe akimkabidhi karatasi mwanamke aliyembeba mtoto mdogo. Wote wawili wanaonekana kuwa katika eneo la ndani labda ofisi au jengo la uma na kuna watu wengine kadhaa wamesimama nyuma yao. Ikiwezekana tukio hili ina husisha utoaji wa hati muhimu au msaada wa aina fulani.

Hawa wanaume wawili wakiwa wanatembea mbele huku wanaume wengine kadhaa wakiwafuata nyuma . Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa amevaa shati jeupe lenye miraba na suruali nyeusi anaonekana kuwa Evans Kidero aliyekuwa gavana wa Nairobi wa kitambo. Huku mwanaume aliye upande wa kulia amevaa suti nyeusi na tai nyekundu anaonekana akiwa Uhuru Muigai Kenyatta aliyekuwa rais wa Kenya.

Hii ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini. Wengi wao wamevaa jezi ya rangi ya buluu na nyeupe huku baadhi wakiwa wamevaa fulana ya mazoezi ya rangi tofauti tofauti kama vile kijani kibichi na pinki. Wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi na nyuma yao kuna lango la mpira wa miguu.

Hawa ni wanaume watatu. Wa kwanza kushoto amevaa shati jeupe na kamba nyekundu shingoni, anaonekana kama mfanyikazi. Mwanamume wapili katikati amevaa shati la miraba ya buluu na ana barakoa ya buluu usoni anaonekana akimkabidhi kitu kinachoonekana kama kitambulisho au kadi nyingine kwa mwanamume wa tatu.

Hii ni eneo la kando la barabara lenye taka na uchafu mwingi uliokusanyika. Katika sehemu ya mbele, kuna mtaro au eneo ya lami ambayo imejaa aina mbalimbali za taka ikiwemo plastiki, chupa na takataka kwa ujumla.

Hawa watu watu wameketi kwenye meza chini ya hema. Wakionekana kufanya kazi ya kompyuta ndogo na karatasi. Wawili kati yao wamevaa shati meupe yenye collar nyekundu na wengine wawili wamevaa mashati meusi yenye collar nyekundu. Nyuma yao Kuna viti vingi vya plastiki vya rangi ya buluu vilivyopangwa.

Hawa ni watu wengi, wakiwa wamekaa kwenye benchi wakisubiri. Inaonekana nikama wako katika jengo la huduma za uma au benki. Kuna madawati yenye namba saba na namba nane nyuma yao, wakionyesha maeneo ya huduma. Baadhi ya watu wamesimama. Wengi wa watu wanaonekana kuwa watu wazima.

Hii ni umati mkubwa wa watu unaonekana kuwa na furaha na msisimuko. Wengi wao wameinua mikono yao juu ya kishangilia. Baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi za bendera za Kenya na wengine wanaonekana wamebeba au kupeperusha bendera za Kenya.

Hawa ni watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti labda wakisubiri huduma fulani ndani ya jengo. Kuna afisa wa usalama au polisi amesimama upande wa kushoto akiwa amevalia sare. Inaonekana kama sehemu ya benki, ofisi au kituo cha huduma kutokana na muonekano wa ndani za counter iliyoonekana kwa umbali.

Kuna kundi la watu wamekusanyika wakitazama tukio flani pengine mchezo au tamasha. Wengine wamevaa fulana zenye nembo kama zile za Kenya Airways. Mmoja wa watu hawa amevaa kofia kubwa ya majani na anaonekana akishangilia kwa furaha.

Hawa wanawake watano wamevalia jezi za mpira ya kikapu chenye maneno Kenya mbele. Jezi hizo zinaonekana kuwa nyeusi na nyekundu na kina alama ya bendera ya Kenya. Wanawake wawili walio nyuma wanashikilia mipira miwili ya mpira wa kikapu na wote watano wanaonekana kutabasamu na kuwa na furaha.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake. Wamekaa kwenye kiti vya chuma nje ya jengo. Wanaonekana wanasikiliza mwanaume mmoja aliyeketi mbele yao ambaye anaonekana akizungumza nao au kuwaelekeza. Watu wengine wachache wanaonekana ndani ya jengo kupitia dirisha.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi ya manjano na kijani, wakisherekea kwa furaha kwenye uwanja wa mpira. Wanaonekana wakiwa na tabasamu na wengine wakikumbatiana na kupeana mkono, jambo linalowashiria labda wamefunga goli, au wameshinda mchezo.

Hawa ni wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa ofisini. Mwanaume aliye mbele, aliyevaa suti ya buluu anaonekana akishika kifaa kilichowekwa kwenye tripod ambacho kinaonekana kuwa kamera au kifaa kingine cha kielektroniki. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yake akionekana kumwangalia au anafuatilia anachofanya.

Hili ni kundi la watu wengi wao amefalia majoho meusi na mashati meupe yanayofanana na mavazi ya washiria au maafisa wa mahakama. Wengi wao wanaonekana wameshikilia mabango yenye jumbe, linda uhuru ya mahakama. Kuna mikrofoni kadhaa mbele ya moja wao.

Hawa ni watu wawili; mwanamke na mwanaume. Wakiwa wameshikana mikono na kuonekana wenye furaha. Mwanaume anaonekana kuwa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Amevaa koti jekundu, mwanamke amevaa nguo yenye michoro. Wote wanatabasamu pana.

Hii ni kundi ya mashabiki wa mpira wa miguu. Wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya kijani na nyeupe ambazo zinaonekana kuwa rangi ya timu wanayoishabikia. Mwanamke aliye katikati ameshikilia scarf yenye jina Gor Mahia. Ikionyesha wazi kwamba wanashabikia timu ya Gor Mahia.

Hili ni kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo, wakiwa wameketi kwenye kiti vya jukwani au uwanjani. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi na baaadhi yao wameshika bendera za Kenya. Bendera moja kubwa ya Kenya inaonekana imetandazwa mbele yao.

Hawa ni watu wawili, mmoja wao ni mwanamke aliyevaa vazi rasmi ya mahakama na anaonekana kuwa jaji au ofisa mwingine au mahakama, anamkabidhi mwanamume anaonekana kuwa rais William Ruto wa Kenya, kitabu chekundu au hati fulani rais Ruto amevalia suti nyeusi na tai ya njano na wote wawili wanatabasamu.

Hawa ni wanaume wawili kushoto ni Uhuru Kenyatta amabaye alikua rais wa Kenya. Kulia ni David Maraga aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya akiwa amevaliq joho na wigi rasmi vya mahakama. Anaonekana akiongea au kubadilishana mawazo.

Huyu ni mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka, labda katika mashindano ya kuruka mbali au kuruka mara tatu, Kuna mchanga mwingi uliotimuka kutokana na kutua kwake, anaonekana amevalia jezi jeupe na kaptula nyeusi. Nyuma yake kuna viwanja vya kuketi vya watazamaji ambavyo vina rangi za bendera za Kenya.

Hili ni kundi la watu wakiwa chini ya hema. Inaonekana kama tukio la umma au huduma fulani inayotolewa. Mbele kuna meza ndefu ambayo watu kadhaa wameketi wakiwemo wanawake na wanaume. Baadhi yao wanaonekana kuwa wafanyikazi au watu wa huduma kwani mwanamke mmoja aliyevalia shati jeupe na nyekundu ana kitambulisho shingoni na anaonekana akishughulikia karatasi.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Kuna watu kadhaa ndani ya ofisi hiyo. Wengine wanaonekana kuwa wafanyakazi wakiwemo wanawake wawili walioketi kwenye dawati wakiwahudumia wateja. Mwanaume mmoja amesimama akiongea na wanawake wengine na wote wawili wanaonekana kuwa wafanyikazi au wasimamizi.

Hii ni kikapu cha plastiki kisicho na kifuniko chenye rangi ya dhahabu iliyokosa kidogo au kama rangi ya ngozi. Kina muundo wa kufuma unaofanana na rasta na kina vipindi viwili vidogo vilivyokatwa upande zake. Kimewekwa kwenye sakafu yenye rangi nyeusi na nyuma yake kuna ukuta yenye rangi ya samawati iliyofifia upande mmoja.

Hili ni kundi la wanaume. Inaonekana kama timu ya mpira wa kikapu wakisheherekea kwa furaha kubwa. Wamevaa fulana nyeupe na kaptula za buluu. Wameshikilia kombe la dhahabu juu ya vichwa vyao na wengine wao wameinua mikono yao juu kuashiria ushindi.

Huu ni mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani wengine wakiwa wamevalia jezi ya kijani na wengine jezi ya njano. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya njano anaonekana karibu na mpira. Kwa nyuma stendi zimefurika na watazamaji.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake, wakijishughulisha na shughuli fulani inayohusisha mataratasi. Mbele yao kuna mwanamke aliyeketi kwenye meza labda akiwa afisa au mwandishi. Akishika karatasi na anaonekana kutoa msaada au maelekezo.

Hii ni kundi la watuwakifurahia tukio fulani, pengine mchezo au tamasha, wakiwa wameketi kwenye viti vya watazamaji. Watu wengi wanaonekaa kuwa na furaha na wanatabasamu. Mbele yao, kuna mtu mmoja amesimama akiwa amejifunga bendera ya Kenya na anaonekana kuongoza au kuchochea umati.

Hawa watu watatu walio katika eneo la wazi, inaonekana kama wanashiriki katika shughuli fulani ya kiutawala au ya kiofisi. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa koti la rangi ya fedha kijivu na shati jeusi, ana nywele iliyosukwa na amevaa barakoa nyeusi.

Hili ni kundi la mashabiki wa Mpira wa miguu kwenye uwanja .Wanaonekana wakiwa na shauku na furaha. Huku baadhi yao wakiwa wamevalia jezi ya timu na kofia zenye rangi za timu zao. Mmoja wao ameshika kinywaji. Kuna watu wengine wengi wamekaa kwenye viti vya uwanja nyuma yake.

Hawa ni watu kadhaa ndani ya ofisi, huenda ni ofisi ya huduma kwa wateja au idara nyingine ya umma, wanaume wawili wamesimama wakiwa wamevalia mashati meupe yenye mikono mifupi na labda nembo fulani. Mmoja wao anaonekana kuwa anazungumza na mwanamke aliyevaa shati nyeupe ya mikono mifupi iliyo na mistari nyekundu na nembo pia.

Hili ni kundi la wanaume. Wengi wao wakiwa wamevalia suti. Wamesimama ndani ya ofisi. Kuna alama kubwa lenye maandishi huduma ya Kenya ukutani nyuma yao. Mwanaume wawili wamekaa upande wa kulia na inaonekana kama ni tukio ramsi ua ziara katika ofisi.

Hawa ni wanaume kadhaa wakiwa wamekaa kwenye meza labda nje wanaonekana kujishugulisha na kazi fulani ya kuandika. Wanaume wawili walio mbele wanashika kalamu na kuandika kwenye karatasi. Mmoja amevaa shati la kijani kibichi na mwengine amevaa shati la mistari ya buluu na nyeupe. Kuna karatasi nyingi mezani na pia kuna simu ya mkononi na kikuzaa karatasi.

Hii ni timu ya raga ya Kenya ikisherehekea ushindi wakiwa wameshika kombe kubwa lenye sanamu za tembo wawili juu yake, wachezaji wengi wamevalia jezi nyekundu na kijani wakionyesha furaha na kuinua mikono yao juu.

Huu ni mchezo wa soka unaendelea. Tunaona wachezaji wawili wa timu tofauti wakikimbia kuelekea kwa mpira uwanjani. Mchezaji aliyekaribu zaidi na mpira amevaa jezi ya manjano na kijani kibichi huku mpinzani wake akiwa amevaa jezi nyekundu na nyeusi.

Hii inaonekana kama ofisi ya Huduma Kenya. Kuna watu kadhaa wakiwemo wafanyikazi waliovalia sare, baadhi yao wakiwa wameketi kwenye dawati na kompyuta. Pia kuna mwanaume mmoja aliyevaa suti. Ofisi inaonekana kuwa na nafasi wazi na vituo kadhaa vya huduma.

Hii ni kundi la wanaume, inaonekana kama timu ya soka wakisherekea ushindi. Wanaonekana kuwa na furaha kubwa wengine wakiwa wameinua mikono yao juu. Moja wao ameshikilia kombe kubwa la dhahabu na kijani ishara ya ushindi wao. Mwingine ameshikilia mpira wa miguu na wamevaa jezi ya njano na kijani.

Hii ni ni ofisi iliyowazi ya kisasa, labda serikali inayotoa huduma kwa umma. Kwenye sehemu ya mbele, kuna counter mbili na watu kwa vituo vya kazi vilivyo na viti na computer , juu ya counter hizi, kuna ubao mweusi, ikionyesha kuwa ni huduma kuu inayotolewa hapo inahusiana na vyeti hivyo.

Hawa watu wako ndani ya jengo, huenda ni ofisi ya serikali au kituo cha huduma za umma, kuna mistari au vituo kadhaa vinavyoonekana nyuma ya maneno national identity card yanaweza kusomeka kidogo yakionyesha kuwa ni mahali pa kuhusiana na maswala ya vitambulisho vya taifa.

Hawa ni watu wawili kwenye dawati ya Huduma Kenya. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti na anaonekana akiongea na mwanamke aliyekaa nyuma ya dawati. Dawati hilo lina nembo la Huduma Kenya na kauli ya mbiu ya Huduma Bora zaidi.

Hii ni kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe ambazo zinaonekana kuwa rangi za timu ya Moira ya miguu. Wanaonekana kuwa na furaha na shauku wakishangilia na wengine wakiwa wameshika ngoma mbili kubwa zenye rangi ya kijani na nyeupe ambazo zinamaandishi Gor Mahia Branch Team.